Hii ni kituo ndogo ya uzalishaji wa umeme. Tunatumia njia ya mvuke. Kuna mashine kubwa ambazo zinatoa moshi nyingi juu. Kuna mfanyakazi ambaye amesimama kando.

Hii ni nguzo ya umeme. Inatumika kushikanisha nyaya zinazobeba moto mingi wa umeme. Wafanyakazi wa kampuni ya umeme wanafanya ukarabati.

Hii ni guzo kubwa ya umeme ambayo inaunganishwa na nyaya ambazo zinapitisha moto mkubwa wa umeme. Kuna wafanyakazi wa kampuni ya umeme ambao wako juu wakifanya ukarabati.

Hii ni stesheni ndogo ya umeme. Inazalisha nguvu za umeme kupitia mvuke. Iko ndani ya bonde. Moshi kubwa inapaa juu inayotoka kwa mashine ambazo zinatumika.

Hii ni station ndogo ya umeme. Nyaya za aina mbalimbali zimeunganishwa, pia kuna vyuma vikuu na nyumba mbili kubwa za kutengeneza umeme.

Hii ni stesheni ndogo ya kutengeneza umeme iko kwa bonde. Imezungukwa na milima. Kuna nyumba ambazo ziko uko na mashine kubwa ambazo zinatoa moshi nyingi juu. Inatengeza umeme kupitia mvuke.

Hawa ni wafanyakazi wa kampuni ya umeme. Wanatengeneza stima. Mmoja ako juu ya kikingi. Mwenzake amemshikilia chini kwa ngazi ili asianguke.

Hiki ni kituo kidogo cha kutengeneza umeme. Mitambo ya transfoma imeshikanishwa na nyaya kuu kuu . Pia chuma kuu imeshikanishwa ili kupitisha umeme.

Hiki ni kituo ndogo cha kutengeneza umeme kutumia mvuke, kuna mashine mingi za aina mingi zinazotoa moshi juu. Kuna mfanyakazi ambaye amesimama humo ndani.

Hii ni nguzo ya chuma iliyojengwa ndani ya shamba, imebeba nyaya za umeme zinazobeba umeme mwingi sana. Kando kuna miti na mimea tofauti ambayo imepandwa.

Hiki ni kituo ndogo cha kutengeneza umeme. Mitambo za transfoma zimeshikanishwa na nyaya huku pia machuma yamesimamishwa na kushikanishwa pamoja kutengeneza umeme.

Hawa ni wanyama wa pori wajulikanaye kama twiga. Wako katika hifadhi ya wanyama pori. Ni warembo sana. Wanacheza na watalii ambao wamekuja kuwatazama ,Wengine wanawapiga picha.

Hawa ni ndovu wawili ambao wako kwenye hifadhi ya wanyama. Mmoja amelala, mwengine amesimama akipewa maziwa kupitia mpira na wafanyakazi waliovalia sare za rangi ya manjano. Wafanyakazi wengine wako nyuma wakishughulikia ndovu wengine. Hii eneo imezingirwa na miti ya kiasili mikubwa.

Hawa ni wanyama wa pori wajulikanao kama twiga. Wako katika mbuga la wanyama. Wakona ngozi ikona madoadoa ya kupendeza na shingo mrefu inayowasaidia kufikia majani yaliyo juu ya mti. Nyuma yao kuna mimea ya aina tofauti na miti mirefu.

Hizi ni takataka za aina tofauti ambazo zimemwagwa nje ya kitongoji duni. Nyumba duni zimejengwa pamoja karibu na ingine. Ni mazingira mabaya ya kuishi. Huko nyuma kuna miti mirefu.

Hawa ni simba wawili wa kiume na wa kike. Ni warembo sana. Wametazama mahali moja. Wamelala kwa nyasi chini ya mti. Wako katika mbuga la wanyama.

Huyu ni mama ambaye ako kwa kitongoji duni. Anachota maji safi kwa mfereji akitumia mitungi mingi. Mbele yake kuna mtaro kubwa ambao umejaa maji chafu na takataka nyingi.

Huyu ni mtoto wa ndovu ambaye anapewa maziwa kupitia mpira. Ako katika hifadhi ya wanyama. Nyuma kuna miti ambayo imezingira hii hifadhi.

Hawa ni wanyama pori wanajulikana kama twiga wako katika mbuga la wanyama wako kwa uwanja ambao iko na miti midogo ambayo wanapenda kukula majani yake Sana ngozi Yake iko na madoadoa ya kuvutia.

Hii ni tafuti kubwa ya mji iko na taka taka za iana nyingi na ziko katika hali tofauti ya kuoza kuna watu wamo hapa ndani wakitafuta takataka za kuchakata tena.

Hawa ni ndege wawili wa porini wanajulikana kama korongo taji. Wako na urembo wa kuvutia. Wako katika mbuga la wanyama na wamesimama pahali kuna nyasi kubwa wakitazama pahali moja.

Huu ni mto ambao umepitia katikati mwa jiji. Uko na maji machafu sana, pia takataka za aina nyingi zimewekwa ndani. Kuna watu wawili ambao wanafanya kazi kwa ukingo, pia kuna mti mrefu umepandwa.

Huyu ni mtu ambaye anachotelea maji. Ako katika kituo cha maji. Ameweka maji kwenye mitungi ya rangi ya bluu na ingine ya manjano. Anatumia bomba la plastiki.

Hawa ni wanyama wa porini wanaokaa ndani ya maji, wanaitwa mamba. Wako katika hifadhi ya wanyama; wametoka ndani ya maji na kulala juu ya mawe, nyuma yao kuna nyasi.

Hii ni tofuti kubwa ya kutupa takataka. Iko karibu na kitongoji duni. Kuna watu ambao wanakusanya takatakata za kuchakata tena na kuweka kwa gunia. Pia moshi kubwa imepaa juu. Watoto wawili wa shule wanapitia karibu hapo.

Hawa ni wanyama wa pori, huitwa twiga. Wako katika hifadhi ya wanyama wamezingirwa na ua na chuma. Kuna mtalii ambaye amekuja kuwa tazama, amekaribiwa sana na twiga mmoja.

Hii ni tafuti kubwa ya kututpa takataka. Iko na takataka nyingi za aina tofauti ambazo zinaendelea kuoza. Kuna watu ambao wamebeba magunia huko nyuma wakitafuta takataka za kuchakata tena.

Huu ni msitu wa asili uliohifadhiwa. Kuna mimea ya aina nyingi ingine ni ya kutambaa chini. Pia kuna miti mirefu. Kuna barabara iliyopitia katikati.

Huu ni mto ambao umepitia katikati ya mji. Uko na maji machafu sana na pia takataka nyingi. Kwa ng'ambo moja kumepandwa mimea ambayo imenawiri vizuri sana. Kuna watu wanatembea wakiwa kwa shughuli zao. Mbali kunaonekana nyumba za ghorofa.

Hii ni bwawa la maji ambalo liko ndani ya msitu. Iko na mimea ya mayungiyungi iliyofunika maji pande moja. Bwawa limezungukwa na miti mirefu ya kiasi.

Hawa ni pundamilia wawili. Wako na urembo wa kupendeza. Wako katika mbuga la wanyama, uwanja ambao uko na nyasi nyingi. Nyuma yao kuna jiji kubwa iliyo na nyumba kubwa z aghorofa.

Huyu ni ndege wa pori anajulikana kama korongo domo njano. Ako katika mbuga la wanyama. Amesimama pahali kuna nyasi. Ako na manyoya meupe na mdomo mrefu wa rangi ya manjano iliyompa jina.

Hii ni soko ya mazao kutoka kwa shamba. Kuna viazi, vitunguu, nyanya na aina ingine ya mboga zimewekwa katika vyombo vya kupima. Kuna mtu amesimama hapo karibu.

Hawa ni wanyama wa pori waitwao twiga. Wako na madoadoa kwa ngozi ambayo inavutia. Wanacheza pamoja. Nyuma yao kuna nyasi kubwa na miti kirefu ya kiasili ambayo wanapenda kukula majani yake.

Huu ni mto ambao umepitia katikati ya kitongoji duni, uko na maji machafu sana, pia na takataka nyingi. Nyumba zimejengwa karibu sana na ukingo. Ng'ambo ile ingine ya mto kuna mimea ambayo imemea.

Huu ni mto ambao umepitia katikati ya kitongoji duni. Uko na maji machafu sana na takataka za aina tofauti tofauti zimejaa humo ndani. Kuna watu ambao wako ndani ya mto wakitafuta takataka ambazo wanaweza tumia tena. Kando kuna takataka nyingi ambazo wameokota na wanapanga pamoja.

Huu ni mnyama wa msituni ajulikanaye kama nyani, ako na urembo wa kuvutia. Anaonekana akitazama mahali moja. Ako katika mbuga la wanyama.

Huu ni uwanja mkubwa ambayo imehifadhiwa kama eneo la burudani. Imepandwa nyasi vizuri na miti mirefu ambayo imenawiri. Kuna kundi la watu ambao wanafanya mazoezi kwa pamoja.

Hawa ni watu wawili ambao wameinama wakikusanya pamoja chupa za plastiki ambazo zimetupwa na watu. Ziko na rangi na kiwago tofauti.

Hawa ni ndege wa msituni ambao wako kwa mbuga ya wanyama. Wako na manyoya iko na rangi mzuri sana. Pia miguu yao iko na rangi ya manjano ya kuvutia. Wamesimama kwa pamoja.

Hii ni njia ya reli ambayo inapitia katika mwa kitongoji duni. Humo ndani kuna taka taka za aina tofauti zimetupwa. Pia kuna majitaka imeelekezwa huko. Kando kumejengwa nyumba karibu sana. Kuna watu wanaonekana wakivuka hizo mitaro. Humo nyuma kuna miti mirefu.

Hawa ni ndege wakubwa sana wa msituni. Wanajulikana kama mbuni. Wako katika hifadhi ya wanyama. Wako kwa uwanja uko na nyasi. Nyuma kuna majengo kubwa ya mji.

Hawa ni vifaru wawili. Wako katika hifadhi ya wanyama iliyo karibu na mji. Wanakula nyasi. Nyuma kuna nyumba kubwa za ghorofa za mji.

Hili ni bwawa la maji ambayo liko ndani ya msitu. Liko na maji masafi sana. Limezingirwa na ua wa mawe. Msitu umehifadhiwa na uko na miti mikubwa ya kiasili.

Huu ni mto ambao umepitia katikati mwa kijiji . Uko na maji machafu sana. Pia kando kuna takataka nyingi ambazo zimemwagwa. Kando ya mto kuna nyumba za ghorofa nyingi ambazo zimejengwa karibu sana na mto.

Hii ni mto iliyo na maji machafu sana. Inapitia katikati mwa kitongoji duni. Nyumba zimejengwa karibu sana na ukingo. Pia takataka za aina tofauti zimemwagwa ndani na karibu na mto.

Huu ni mlima ulio juu. Kuna msitu wa kiasili ambao umehifadhiwa. Kuna watu wanapanda huu mlima huku nyuma kunaonekana mbinu ya upepo.

Huyu ni mtoto wa mnyama wa pori. Anakaa ka ni mtoto wa simba. Ako kwa hifadhi ya wanyama. Anapewa maziwa kwa chupa na mfanyakazi wa hii hifadhi.

Hawa ni watu watatu ambao wanafurahia kutembea katika msitu uliohifadhiwa. Kuko na miti mikubwa ya kiasili ,ambayo imenawiri vizuri. Unaonekana kama unaongeleshana.

Hawa ni watoto wa ndovu ambao wako kwa hifadhi ya wanyama. Wanacheza kwa kulala chini na wengine wamesimama. Kuna kundi kubwa sana ya watu ambao wamekuja kujiangalilia hawa ndovu. Nyuma, kuna miti ambayo imenawiri vizuri.

Hiki ni kitongoji duni kikubwa sana ambacho kiko na watu wengi sana kwa pamoja. Nyumba zimejengwa kama zinekaribiana sana. Huko nyuma kuna nyumba ambazo zimejengwa na mawe. Kuna miti hapa na pale ambayo imepandwa.

Hii ni barabara ya reli kubwa iliyojengwa ndani ya mbuga ya wanyama. Imejengwa ikiwa juu ilikuwezesha wanyama kupitia chini na pia kuzuia uharibifu wa mazingira.

Hawa ni wanafunzi wawili na mwalimu wao wako kwa uwanja wa shule. Mwalimu ako na jembe. Anachimba shimo ya kupanda miche ya miti ambayo iko mbele yao.

Hawa ni watu ambao wanapanda mlima uliojuu. Nyuma yao kuna msitu ambao ukona miti ya kiasili, huko nyuma kabisa juu kuna viuno za upepo ambazo zinazunguka.

Hawa ni wanyama wa msituni wanajulikana kama swara. Wako katika mbuga ya wanyama. Wamesimama kwa uwanja ulio na nyasi kubwa. Kuna gari nyeupe ya watalii ambao wamekuja kuona hawa wanyama.

Hii ni bwawa la maji ambalo liko katika eneo la burudani karibu na mji mkuu. Kuna mtu anaendesha mashua ndani ya maji. Kando kuna nyasi ambayo imenawiri vizuri. Huko nyuma kuna nyumba kubwa ya ghorofa.

Huyu ni mnyama wa porini ajulikanaye kama chui. Ako katika mbuga la wanyama. Ako na ngozi ya madoadoa ya kuvutia. Amepanua mdomo kama ameona hatari.

Huyu ni mtoto wa ndovu ambaye ako katika hifadhi ya wanyama wa pori, anapewa maziwa kupitia chupa, kuna ndovu mwingine kando na wafanyakazi wa hio hifadhi ambao wamevalia sare zimefanana za kijani kibichi.

Hawa ni wanyama wa msituni wajulikanao kama nyati. Wako katika mbuga la wanyama ambalo limehifathiwa .Wanakunywa maji ,mmoja wao ameangalia mbele.

Haya ni mafuriko ambayo imeletwa na uharibifu wa mazingira. Kuna mtu amesimama ndani ya maji ya mafuriko. Nyumba yake imeharibiwa pia na kuna nyumba ingine ambayo iko ndani ya maji.

Huyu ni ndege mkubwa sana wa msituni anajulikana kama mbuni, ako katika mbuga la wanyama amelalia mayai. Mayai zingine zimetapakaa karibu naye.

Huyu ni mnyama wa porini anajulikana kama chui. Ni mrembo sana. Yupo katika hifadhi ya wanyama. Yuko pahali kumezingirwa na ua. Nyuma yake, kuna mti juu anapenda sana kukaa juu ya mti. Pia amelala kwenye nyasi.

Hawa ni watu ambao wako pahali hakuna miti yoyote. Wamechimba mashimo na wanapanda miche ili kubadilisha mazingira. Kuna mtoto mdogo sana ambaye ameshika mche mmoja, naye anafanya hili zoezi.

Huyu ni mtoto wa ndovu ambaye anapewa maziwa kupitia chupa na wafanyikazi wa hifadhi ya wanyama. Kuna ndovu mwingine ambaye amelala- kwa mchanga na wafanyakazi wengine ambao wamesimama kwa nyuma. Kuna miti ya kiasili kikubwa ambayo imepandwa kwa hii makazi.

Huu ni mto inayopitia kwa kijiji, iko na maji machafu sana, kwa ukingo kuna watu wengi wameismama wakianaglia trekta ambayo inabomoa nyumba ambazo zimejengwa karibu sana na mto.

Hawa ni wanafunzi wa shule wakiwa pamoja na walimu wao, wako mbele ya darasa, na wazunguka gunia ambayo imepandiwa mchicha, ikiwa ni njia ya kuonyesha kutumia nafasi ndogo, na pia maji kidogo, kulima.

Hii ni miti ya aina tofauti ambayo iko kwa msitu wa kiasili. Msitu umehifadhiwa vizuri na miti inaonekana kunawiri na iko na rangi ya manjano ya kupendeza.

Huu ni mto ambao umepitia katikati ya mji. Umebeba aina tofauti ya takataka nyingi. Pia maji yake inaonekana ni machafu. Kwa ng'ambo kuna mimea imenawiri vizuri. Huko nyuma kuna nyumba kubwa.

Hawa ni watu amabao wako ndani ya mto, ambao ukona maji machafu sana. Wanajaribu kuuosha kwa kutoa takataka zilimo ndani ,wakiziweka kando kwa ukingo.

Hawa ni ng'ombe wengi ambao wanalishwa pamoja, wanangangania kukunywa maji kutoka kwa mfereji ambayo wamefuja. Wamechimba na miguu yao pahali ambako wanakunyia maji.

Huu ni uwanja uliozingirwa na ua ya mabati. Umemwagwa takataka za aina tofauti ambazo zimekusanywa pamoja ilikuchakata tena. Kuna gunia imejaa takataka, imening'inia kwa ratili.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa na mwalimu wao. Amevalia kabuti nyeupe. Ameshika mche kwa mkono yake ambayo uko kwa karatasi. Anaonyesha jinsi ya kupanda. Nyuma yao, kuna majengo ya shule.

Hizi ni takataka nyingi zikiwa kando ya mto ulio na maji machafu sana kuna mtu ako na kabuti ya rangi ya manjano ana okota takataka zenye zinaweza tumika tena. Ngambo ile ingine kuna nyumba zimejengwa karibu sana na hii mto.

Huu ni mto unaopitia kwa kitongoji duni. Nyumba zimejengwa karibu sana na ng'ambo za mto pia maji yake inaonekana imechanganyika sana na maji taka. Ng'ambo ambayo haijajengwa nyumba mingi inaonekana ikiwa na nyasi ya kijani kibichi.

Hili ni tofuti kubwa la kutupa taka taka liko na taka taka nyingi ya aina mingi na iko karibu na mji mkuu nyuma yake kuna miti na pia kuna jengo zinaokaa watu.

Huu ni mto, unaopitia kati ya kitongoji duni, ukona maji machafu sana, takataka nyingi zimemwangwa ukingoni, pia nyumba zimejengwa karibu sana na mto.

Huu ni myama wa pori anajulikana kama twiga. Ako katika mbuga la wanyama na kando yake kuna mahali pa kunyia maji. Nyuma kuna miti mirefu. Twiga anajulikana kwa urefu wake na anapenda kukula majani ya miti iliyo juu.

Huyu ni mnyama wa aina ya kifaru. Ako katika hifadhi ya wanyama wa msituni. Amezingirwa na ua ya seng'enge ili asitoke. Kuna miti mirefu iliyozunguka hiyo ua.

Hii ni barabara kubwa iliyogawanishwa katikati. Iko na njia mingi kulia na kushoto. Pia kuna daraja kubwa, inayotumiwa na watembeaji mguu kuvuka ng'ambo ya pili.

Hiki ni kituo cha kuwekeza magari ya uchukuzi wa umma. Kuna basi ambazo ziko kando ya barabara, zinabeba watu. Mfanyakazi ameshika bango la kuonyesha bei akiita wateja. Kuna watu ambao wanatembea wakiwa kwa shughuli zao, pia kuna nyumba za ghorofa ziko huko nyuma.

Hii ni basi ya uchukuzi wa ambayo imeegeshwa kando ya barabara ya mji karibu na nyumba kubwa ya gorofa. Kuna watu wanapita wakienda kwa shughuli zao. Kuna bango kubwa ambayo imewekwa kwa ua ya nyumba ikionyesha mahali gari inaenda. Pande hii ingine kuna watu wamesimama karibu na gari.

Hizi ni basi za uchukuzi wa umma. Zimeegeshwa kando ya barabara ya mji. Wafanyakazi wamesimama wakingojea wateja. Pia kuna miti imepandwa kwa hiyo barabara. Nyuma kunaonekana nyumba kubwa za ghorofa.

Hii ni gari ya moshi ambayo inatumika kwa uchukuzi wa umma. Inavuruta mbweha nyingi ambazo zinabeba watu wengi. Njia yake imezingirwa na ua za chuma kuzuia uharibifu.

Hii basi ya uchukuzi wa umma ambayo imeegeshwa kando ya barabara ya jiji. Imefunguliwa mlango na wateja wanaingia. Mhudumu wa basi amesimama kando akikaribisha wateja. Kuna bango linaloelezea mahali inaenda na pia bei.

Hii ni barabara kubwa ambayo kuna njia mingi kulia na kushoto. Pande moja iko na msongamano mkubwa wa magari ya aina tofauti. Kando ya barabara kumepandwa miti ambayo inarembesha. Ng'ambo ile ingine kuna nyumba nyingi za ghorofa.

Hii ni basi ya uchukuzi wa umma ambayo imeegeshwa kando ya barabara ya mji. Kuna wafanyakazi ambao wamesimama wakingojea wateja. Pia kuna watu wanaingia kwa basi ndani. Kando kuna miti ambayo imepandwa kwa barabara na nyumba za gorofa nyingi.

Hii ni eneo ya kuegesha magari ya uchukuzi wa umma. Watu wengi wanatembea wakiwa kwa shughuli zao. Kuna basi ambazo zimeegeshwa kando ya barabara. Kuna bango kubwa ambayo inaelezea mahali gari inaenda na pia nauli yake.

Hii ni basi ya uchukuzi wa umma ambayo imeegeshwa kando ya barabara ya mji. Kuna watu ambao wanatembea wakiwa kwa shughuli zao. Mfanyakazi amesimama karibu na basi. Kuna miti mirefu ambayo imepandwa kando ya barabara.

Hii ni gari ya uchukuzi wa umma, inajulikana kama matatu. Imeegeshwa kando ya barabara ya mji, imefunguliwa mlango, wateja waingie. Wengine wamesimama nje. Imeekelewa ubao wa kuelekeza eneo ambayo inaenda.

Hizi ni basi za uchukuzi ambazo zinaenda safari ndefu. Zimeegeshwa kando ya barabara ya mji. Kando kuna nyumba za ghorofa kubwa. Kuna watu wanapita wakiwa kwa shughuli zao.

Hizi ni gari za uchukuzi wa umma ambazo zimeegeshwa kando ya barabara ya mji. Imefunguliwa milango ili wateja waingie. Kuna wapita njia ambao wako kwa shughuli zao. Wafanyakazi wa basi wamesimama kando wakingojea wateja.

Hii ni barabara kubwa ambayo iko na njia mingi iko na magari mingi za aina tofauti. Mbele kuna daraja ya kuvukiwa na watembea mguu. Pande zote kumepandwa miti ya kurembesha.

Hii ni barabara kubwa iliyo na magari nyingi imegawanyishwa katikati iko na njia nyingi kulia na kushoto kuna watu ambao wanaotembea na miguu mbele iko na daraja ya kuvuka ngambo ile ingine ya kutumiwa na watembeaji kwa miguu.

Hiki ni kituo cha kuegeza magari kwa ukuzi wa umma. Gari ya matatu ime egeshwa katika barabara ya jiji. Mabango makubwa ime andikwa jina ya kampuni ya uchukuzi na pia pahali ya gari inaenda, nyuma ya gari iko na nyumba kubwa.

Hii ni basi ya uchukuzi waumma yenye imeegeshwa kando ya barabara. Kuna wakaaji ambao wanatmebea. Mfanyakazi kiongozi amesimama akingoja wateja. Kando kuna gari zingine ambazo zimeegeshwa. Pia kuna mti ambao umepandwa kando ya barabara.

Hii ni gari ya uchukuzi wa umma imeegeshwa kando ya barabara ya jiji. Imefunguliwa mlango, mfanyikazi amesimama kando ya gari, kuna wapita njia ambao wako shughuli zao.

Hii ni barabara kubwa iliyogawanyishwa katikati; iko na barabara nyingi kulia na kushoto, pande zote mbili kuna magari. Kuna watu ambao wanatembea na miguu, pia kuna daraja ambayo imetengenezwa ya watu wanaotembea kwa miguu.

Hii ni barabara kuu. Kwa mkutano kuna gari za aina tofauti. Kuna lori, gari dogo na pia pikipiki. Katikati kumepandwa nyasi na kumepandwa miti ya kurembesha.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari za umma. Mabasi imepanga foleni zikingojea wateja. Wafanyakazi wa basi, wamesimama wakiita wateja. Kuna wapita njia ambao wako kwa shughuli zao. Nyuma kuna nyumba nyingi za ghorofa.

Hii ni gari ya uchukuzi wa umma aina ya matatu, imeegeshwa kando ya barabara. Imefunguliwa mlango, na kuna mama anakaribia kuingia. Juu imeekelewa bango ya kuonyesha mahali ambapo inaenda.

Barabara kuu iliyo na njia nyingi kulia na kushoto iko na magari pande zote. Kando, kuna miti mirefu ambayo imepandwa. Kuna watu ambao wanatembea kwa miguu. Huko nyuma kuna sehemu ya kupitia chini.

Hii ni barabara ya mji iliyo na shughuli nyingi. Kuna magari ya umma ambayo imesimamishwa na askari wa trafiki. Pia kuna mtu wa bodaboda ambaye amebeba mteja mbele kuna gari ya kifahari ambayo iko kwa makutano.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari ya uchukuzi wa umma kilicho ndani wa mji. Gari la umma limeegeshwa kando ya barabara likibeba. Kando pia kuna wachuuzi ambao wameweka vitu vyao. Kuna watu wengine ambao wako kwa shughuli zao, huko mbele kuna nyumba kubwa.

Hii ni sehemu ya barabara kuu, barabara moja inapitia juu ingine inapitia chini kwa makutano, kuna watu wanaonekana wakivuka pia kuna magari.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari ya uchukuzi wa umma. Kuna magari mingi ambayo imeegesha hapa. Kuna watu wamesimama wakiwa kwa shughuli zao, wengine wameingia kwa magari. Nyuma kuna nyumba kubwa za ghorofa.

Haya ni magari ya uchukuzi ya umma ambayo yameegeshwa kando ya barabara ya mji mkuu. Kuna askari wa trafiki ambaye anavuka barabara. Pia kuna mtu ambaye ako na pikipiki na mteja wake. Kuna gari lingine la kifahari ambalo linapita kwa makutano.

Hii ni barabara ambayo iko katikati mwa jiji. Iko na magari mingi ya uchukuzi wa umma. Kuna askari wa trafiki wa kuelekeza magari katika hii barabara. Kuna watu ambao wanatembelea kando wakiwa kwa shughuli zao na wengine wakigonjea magari waingie. Kando ya barabara kuna nyumba kubwa za ghorofa.

Hii ni basi ya uchukuzi wa umma ambayo imeegeshwa kando ya bararara. Imepakwa marangi tofauti za kuvutia wateja. Kuna mfanyakazi wa gari ambaye amesimama karibu na mlango. Kuna watu wengine ambao wako kwa shughuli zao. Nyuma kuna nyumba kubwa za gorofa.

Hii ni barabara kubwa ambayo iko na magari na shughuli mingi. Kuna watu ambao wanatembelea kando kwa miguu. Karibu na barabara kuna msikiti. Huko mbele kuna nyumba za ghorofa nyingi.

Hii ni barabara kubwa ambayo iko na njia mingi kulia na kushoto. Kuna magari upande zote za barabara ya aina tofauti pia kuna watu ambao wanatembea na wengine wanavuka barabara na miguu.

Hii ni barabara kuu ambayo iko katikati mwa jiji, ikona magari nyingi ya uchukuzi wa umma na pia ya binafsi. Pia kuna watu ambao wanatembea kwa miguu, kando ya barabara kuna nyumba nyingi za gorofa.

Ni barabara ambayo iko katikati mwa jiji ambayo ikona shughuli nyingi. Kuna magari ya uchukuzi ambayo ikona rangi za kuvutia wateja. Pia kuna watu ambao wanaotembelea kando ya barabara wakiwa na shughuli zao.

Hizi ni basi za uchukuzi, wa umma ambazo zimeegeshwa kando ya barabara ya mji. Zimepakwa marangi tofauti za kurembesha ili kuvutia wateja. Kuna watu wako kando ya barabara wakitembea kwa shughuli zao. Huko nyuma, kuna nyumba za ghorofa nyingi. Kando ya barabara kumepandwa miti na maua.

Haya ni mabasi ya uchukuzi wa umma ambayo ni ya kampuni moja. Yameegeshwa katika kituo cha kubebea watu. Kuna watu wanaitia humo ndani. Pia wafanyakazi wamesimama kando. Nyuma kuna miti imepandwa kando wa barabara.

Hiki ni kituo cha mabasi ya usafirishaji wa umma. Kuna basi nyingi ambazo zimeegeshwa kando ya barabara. Kuna mfanyakazi mmoja wa basi amesimama na vibao zikionyesha route zenye gari zinaenda na pia bei.

Hiki ni kituo cha magari ya uchukuzi wa umma kiliyo ndani ya mji, kuna magari zimeegezwa hapo, nyuma kuna nyumba kubwa, kuna mtu ambaye amesimama karibu na gari moja.

Hiki ni kituo cha magari ya uchukuzi wa umma, magari ya eneo tofauti yameegeshwa kando ya barabara, kuna watu ambao wanapita wakiwa kwa shuguli zao wengine wamesimama, nyumba za ghorofa ziko kando mwa barabara.

haya ni mabasi ya uchuzi wa umma ambayo yamepangwa laini katika kituo cha kuegesha magari, wateja wanaonekana wakiingia kwa gari nao wafanyakazi wa hayo mabasi wanawaelekeza

Hiki ni kituo cha kuchukulia gari moshi. Kuna njia ya reli ambayo imepitia hapo karibu. Imepandwa miti ambayo imenawiri vizuri sana. Kando kuna magari ambazo zinaleta wateja ili wachukue gari ya moshi.

Hii ni barabara iliyo katikati mwa jiji. Kuna magari ya basi ya uchukuzi ambayo iko kwa hiyo barabara. Pia kuna watu wengi wamo kando wakitembea, kando na kando kuna nyumba za ghorofa kubwa na pia kuna askari ambao wanaelekeza gari kwa hiyo barabara.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ambayo iko katikati mwa jiji. Kuna magari nyingi ya uchukuzi wa umma na pia ya binafsi. Kuna watu ambao wako kwa shughuli zao wanatembea, wengine wakivuka barabara. Pia kuna askari wa trafiki ambao wanaelekeza magari. Huko nyuma kuna miti mirefu ambayo imepandwa kurembesha barabara.

Hii ni basi ya uchukuzi wa umma iliyoegeshwa kando ya barabara ya jiji. Kuna watu wanapitia katikati. Kando kunaonekana sehemu ya basi ingine. Huko nyuma kuna nyumba kubwa na miti ambayo imenawiri vizuri.

Hiki ni kituo cha basi za uchukuzi wa umma. Basi mingi imeegeshwa kando mwa barabara. Kuna watu ambao wako na shughuli mingi wanapitia hapo. Pia wengine wanangojea kuingia gari. Nyuma ya basi kuna jumba kubwa na miti ambayo imenawiri vizuri.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari ya uchukuzi wa umma. Basi za kampuni tofauti zimeegeshwa hapa. Kando Kuna nyumba na miti ambayo imenawiri vizuri sana.

Hiki ni kituo cha kuegeza magari ya uchukuzi ya umma, kuna basi ambalo limeegeshwa kando ya barabara, linabeba watu. Watu wanne wako kwa shuguli zao wakipita, kuna mtu wa bodaboda amebeba abiria, kando kuna basi lingine na miti mikubwa ambayo imepandwa kando ya barabara.

Haya ni magari ya uchukuzi wa umma ambayo yameegeshwa kando ya barabara ya mji mkuu. Kuna watu wanaingia kwa gari wengine wamesimama wakingojea. Pia kuna wale wako kwa shughuli zao. Nyuma kuna majengo kubwa na ghorofa.

Hii ni basi la uchukuzi wa umma, limeegeshwa kando ya barabara ya mji mkuu, kuna watu wako karibu hapo wanapita wakiwa wakiwa kwa shuguli zao, pia kuna basi zingine ziko kando, nyuma kuna nyumba za ghorofa na pia miti imepandwa kwa barabara.

Hii ni gari ya uchukuzi ambayo imeegeshwa kando ya barabara ya jiji. Watu wengi wamesimama wakingojea kuingia wafanyakazi wanahudumia wateja wao. Nyuma kuna nyumba za ghorofa nyingi.

Hii ni barabara kuu ambayo iko na njia mingi upande wa kulia na kushoto. Iko na magari tofauti wa uchukuzi wa umma na zingine za mizigo. Mbele kuna daraja ya kutumiwa na watembea mguu.

Hii ni gari ya uchukuzi wa uma, ambaye imeegeshwa kando ya barabara. Kuna watu ambao wamesimama wakiingia kwa gari, wengine wanatembea wakiwa kwa shughuli zao. Kando mwa barabara, kuna mtaro ambayo iko na maji taka.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari ya uchukuzi ya umma. Magari imepanga line ikingojea wateja. Kuna watu ambao wamengojea gari, wengine wanatembea kwa barabara wakiwa kwa shughuli zao. Kando ya barabara kuna nyumba nyingi za gorofa.

Hii ni barabara kuu ambayo iko na shughuli mingi. Katikati mwa barabara ya kulia na kushoto kumepandwa nyasi mzuri. Kuna magari mengi ya binafsi na ya uchukuzi ambayo iko kwa hizi barabara. Pia kuna nyumba za ghorofa ambazo ziko kando mwa barabara.

Hii ni gari ya moshi ambayo iko kwa njia ya reli. Imevuruta behewa nyingi ambazo inaweza beba watu wengi sana. Hii njia yake imezingirwa na mlolongo kiungo ili watu wasiingie.

Hiki ni kituo cha gari la uchukuzi wa umma. Kuna basi limeegeshwa hapo. Kuna watu wanaingia kwa basi ndani wengine wamesimama nje wakingojea kuingia. Kuna nyumba ya ghorofa huko nyuma pia kuna miti umepandwa kando ya barabara.

Hii ni gari ya uchukuzi wa umma ambayo imeegeshwa kando ya barabara ya mji. Limepakwa marangi tofauti za kuvutia wateja. Nyuma kuna nyumba kubwa ya ghorofa.

Hiki ni kituo cha magari ya uchukuzi wa umma, gari za kampuni tofauti zimeegeshwa kando ya barabara. Kuna wateja ambao wamesimama kungojea kuingia, wengine wanatembea wakiwa shughuli zao. Wafanyakazi wa mabasi wanangojea wateja, kando kuna nyumba kubwa la ghorofa.

Hii ni barabara iliyo na shughuli nyingi katikati mwa jiji. Ikona magari mengi ya aina tofauti, pia kuna pikipiki ambayo imebeba mteja. Hapa ni kwa makutano na kuna askari wa trafiki ambaye anaelekeza gari.

Hii ni barabara kuu ambayo iko na barabara ya chini na ingine ya nje. Hapa ni karibu makutano ya barabara. Kuna magari nyingi ya aina tofauti ambayo iko kwa hii barabara. Kando kuna miti na nyasi ambayo imepandwa kurembesha barabara.

Hili ni basi la uchukuzi wa umma, ambalo limeegeshwa kando ya barabara ,limepakwa rangi tofauti ili kuvutia wateja. Kuna wafanyakazi ambao wamesimama kando wakingojea wateja, pia nyuma yake kuna basi lingine ambalo limeegeshwa likingojea wateja.

Hii ni barabara kubwa ya jiji yenye shughuli miingi kuna magari mingi pande zote za barabara pia kuna piki piki na watu wanatembea kuna kibao kikubwa kinayoelezea hiyo ni njia gani na inaelekea wapi.

Hii ni mataa ya trafiki ikiwa kwa mkutano ya barabara ya jiji. Kando tunaona basi lililosimama. Nyuma kuna nyumba kubwa na pia kando kuna saa kubwa ya jiji.

Hiki ni kituo cha kupandia magari za matatu kilicho karibu na kituo cha mafuta ya petroli. Kuna gari zimeegeshwa hapo zikingoja wateja. Wafanyikazi wanaongojea kuingiza watu kwa gari. Kuna watu wamesimama nje waking kuingia. Pia kuna mtu wa pikipiki anapitia hapo.

Hii ni barabara kuu ambayo imegawanyishwa katikati. Magari inaenda kulia na ingine kushoto. Kando yake kumepandwa miti kubwa na mpangilio. Pia kando watu wanatembelea.

Hizi ni gari za aina ya matatu ambazo zinatumika Kwa uchukuzi wa umma. Zimepambwa marangi mbalimbali ili kuvutia wateja. Zimeegezwa kando ya barabara na kuna watu wangoja kuziingia.

Hii ni gari aina ya matatu inayotumika kubeba abiria. Imepambwa rangi mbalimbali ili ivutie wateja wa umri fulani. Imeegezwa kando ya nyumba kubwa.

Huu ni mtaro mkubwa unachimbwa na tinga tinga. Uko karibu nyumba kubwa ya ghorofa. Huko nyuma kuna nyumba nyingi za ghorofa. Ni wa kuwekwa bomba la maji, la kusambaza maji kwa jiji.

Hizi ni bomba kubwa za maji zinazotumika kusambaza maji kwa kijiji iliyo na watu wengi. Ni za rangi nyeusi juu na ndani ni za rangi ya bluu. Zimewekwa pamoja.

Hizi ni takataka za aina nyingi zilizotupwa kwa ukingo wa mto. Mto una maji machafu sana. Kuna watu ambao wanatafuta takataka za kucahakata tena. Pia kuna miti mirefu ambayo imepandwa kando ya mto.

Hizi ni takataka nyingi zilizomwagwa pahali nje. Ni za rangi tofauti na ziko karibu na ukuta. Zinaharibu mazingira na kuchafua maji.

Hizi ni tanki mbili, ni za rangi nyeusi. Zinatumika kuhifadhi maji, zimeshikanishwa na mifereji ya rangi ya kijani kibichi ambayo inasaidia kuweka maji kwa tenki.

Hii ni mifereji ya vipimo mbalimbali, pia iko na rangi tofauti . Inatumika kwa kubebea maji safi, vingine kubebea maji taka. Imepangwa kwa utaratibu kwenye duka la kuuzia.

Hawa ni ngombe wengi waliofugwa pamoja. Kumejengwa hifadhi ya maji aina ya tank ili waweze kukunywa wakati wowote wako kiu ila waharibu maji.